Daktari wa meno aliye valia shati ya kijani kibichi, na maandishi ya samawati na manjano. Yuko na msaidizi wake, wote wakiwa wamevaa barakoa na glovu. Wanamuhudumia muhusika aliye fungua mdomo tayari kupokea huduma hiyo ya meno.